Ndizi ambazo zimeweza kuiva, ambazo zinaweza kuuzwa na mkulima akapata pesa ambazo atajikimu, kimahitaji au pia kutumika kama chakula pale nyumbani, na matunda ambayo yanaweza kumpa mkulima na familia yake siha njema.

Shambani ambapo ndizi ndizo zinamea na kuna nyasi ambazo ni za kijani kibichi. Pia matawi ya ndizi zile ni ya kijani kibichi. ambao ni uwanja mkubwa ambao ni shamba na zitakapomea zinaweza kuuzwa na mkulima akapata pesa au kutumika katika nyumbani kwa kulwa.

Mkulima ambaye anaweza kuikama ng'ombe na maziwa yale yanaenda kwa ile kasuku ambayo iko pale chini, amevalia nguo ambayo ni ya rangi ya nyeusi ambayo imechakaa na kofia ambayo ni ya rangi ya samawati na nyeupe.

Ndizi mbili za kijani kibichi ambazo zipo shambani, naye mama yule akiweza kushikilia kwa minajili ya kuweza kuitumia na atapata afya njema.

Ndizi ambazo kina mama wameleta sokoni ili kufanya biashara ambazo zitawasaidia ili kujikimu na kujiwezesha kimaisha , ambapo pia anayenunua ataweza kupata afya njema kwa kuzila zile ndizi vizuri.

Shambani ambapo kuna ndizi na pia nyasi zile ambazo ng'ombe huzila. Pia kuna nyasi ambazo ni za kijani kibichi. Ukiangalia ndizi zile, zimeweza kumea vizuri ili mradi yule ambaye anaweza kula anaweza furahia.

Ng'ombe ambazo zinaweza kupata chakula chao kwa kugawanyishwa vijisehemu tofauti tofauti ili ziweze kupata chakula. Kila ng'ombe ina kijisehemu chake. Ng'ombe ambazo zinaonekana pale ni kama zile zenye rangi ya nyeusi na nyeupe. Hapo pia chuma za kijani kibichi zaonekana.

Mtaalamu wa maswala ya kilimo, akiwaelezea wale ambao wanataka kujua zaidi kuhusu maswala ya kilimo, ambapo anawaelezea. Amevalia nguo ambayo ni ya rangi ya nyeupe, nao wana msikiliza kwa makini ili kupata kuelewa.

Wanaume wawili ambao wanaweza kumwaga maziwa katika mashini ambazo zinaweza kufanya yale maziwa yawe vile ambavyo wanaitaka yawe katika baada ya kupitia kwa yale mashine. Wanafanya pia mambo ya kilimo na wanawezesha sekta ya nchi kuenda mbele.

Ndizi ambazo zipo shambani, zile ambazo ni za rangi ya kijani kibichi ambazo wakulima wanaweza kuziuza ili kukimu mahitaji yao, nao pia watu wanaweza kununua ili kuweza kupata afya njema.

Ndizi ambayo imetolewa ngozi ambayo ni ya kijani kibichi, inaweza kuliwa kwa kupikwa ili kuweza kuhifadhi mwili wa binadamu isiweza kusikia njaa na pia kumweka katika afya njema pale, ili asiweze kudhoofika na mambo ya afya.

Ng'ombe ambaye ana rangi ya nyeupe na nyeusi, huwa uwanjani ambapo kuna nyasi za kijani kibichi wanakula nyasi zao chakula ambacho kinawapa nguvu na kuwapa maziwa ili wanapokamuliwa maziwa waweze kutoa.

Ndizi, ambazo zipo shambani, zinaweza kunawiri, kwa sababu ule mchanga ni mzuri. Na pia ukitazama kabisa majani yake, ni yale ya kijani kibichi. Ndizi pia zinaweza kuliwa, ili wakulimwa, waweze kupata fedha ya kujikimu. Na pia pale pale, unapo zila, unapata kuwa na afya njema.

Ng'ombe pale imesimama ili ikamuliwe maziwa na mashini inatumika kuikamua. Ng'ombe ile ni ya rangi ya nyeupe na nyeusi. Pale maziwa yanakamuliwa kupitia teknolojia ya kisasa ambayo ni mashine.